Wanafunzi, watu wazima wa elimu ya juu wakiwa darasani wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, darasa hilo likiwa limebandikwa taarifa tofautitofauti.

Wamama watu wazima wakiwa wamekalia kwenye viti vya kijani wakipata elimu kwa walimu waliosimama mbele yao wakiwafundisha.

Shule ya chekechea iliyojengwa na Vigae na Matofali ya kuchoma, huku nje kukiwa kuna Bembea za rangi tofauti tofauti, na mtoto mmoja akiwa amesimama mbele ya Bembea.

Kitabu cha kiswahili kinachotumika kufundisha watoto wa shule ya msingi kikiwa kimechorwa mtu alievaa koti na kanzu, suruali na kofia juu, huku chini kukiwepo mtu alie vaa kaptula nyekundu, soksi nyekundu na shati la njano huku kikiwa kimeandikwa sarufi matumizi ya hiki na hivi, huku, hiki na kiatu, kiatu hiki na kibaya.

Shule nzuri yenye mandhari mazuri, yenye miti ya kijani pamoja na nyasi za kijani. Huku wanafunzi wakitembea nje sehemu ya maegesho ya magari, na magari yakiwa yamepaki pembeni yake.

Shule ya msingi yenye chuma nyeusi ukuta mweupe sakafu ya talazo huku hakuna wanafunzi.

Wanafunzi wa elimu ya juu, wakiwa darasani huku wamevaa barakoa ya rangi ya bluu, wakimsikiliza mwalimu wao anacho wafundisha.

Wanafunzi wa elimu ya juu wa chuo, wakiwa kwenye darasa kubwa lenye nguzo nyeupe, lililozibwa juu na mbao za brauni, likiwaka taa, huku wakikalia madawati yenye rangi ya brauni na nyeusi.

Mwalimu wa elimu ya vyuo aliyekaa kwenye kiti cheusi, meza ya brauni, akizungukwa na vitabu mbalimbali, simu pembeni yake, nyuma kabati la brauni lililopangwa na vitabu aina mbalimbali.

Wadada watatu ambao ni vinyozi, mmoja akimnyoa mwanaume nywele, huku wengine wakiangalia wakiwemo kwenye chumba kinacho itwa saluni.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wakimsikiliza mwalimu anayefudisha mbele yao. Huku kukiwemo na ubao wa maandishi, na spika pembeni.

Wanafunzi walio wa juu, walio kalia viti vya bluu na krimu, mbele yao kukiwa na projekta kubwa, pembeni shelfu za vitabu.

Wanafunzi wa chuo wa kiume na wa kike, wakiwa darasani kwenye viti vya brauni na chuma nyeusi, madirisha meusi, wakiwa wamekaa.

Wanafunzi wafundi stadi wakiwa kwenye chumba maalum wa kipaka brand stendi iliyokuwepo mbele yao huku wengine wakiwa wamefunga kwa barakoa pua na mdomo

Wanafunzi wa chuo wa elimu ya juu, ambao wanasomea uhandisi wako ndani ya jengo ambalo juu yake lina chuma cha shaba halijawezekwa paa.